Huu ni mchakato wa kutengeneza jibini la nyumbani . Jibini lililo ganda ambalo linaonekana kama donge jeupe limewekwa juu ya kitambaa cha chachi kinachotumika kuchuja.

Mwanamume amesimama karibu na ng'ombe mweusi na mweupe anayeonekana kuwa ng'ombe wa maziwa. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa banda la ng'ombe.

Ng'ombe kadhaa weusi na weupe wanakula nyasi kutoka kwenye rundo kubwa lililowekwa kwenye gurudumu kubwa, wakisimama kwenye eneo la kijani kibichi mbele ya jengo la shamba.

Mandhari haya yanaonyesha mimea mingi yenye majani mapana ikiwezekana migomba na baadhi ya majani yameanza kukauka au kubadilika rangi kuwa kahawia.

Ndizi nyingi zimepakizwa kwenye gari. Zimepangwa kwa uangalifu na kufunikwa kwa majani ya migomba ili kuzilinda wakati wa usafiri.

Ndani ya sufuria kuna kitu kinachofanana na maziwa yaliyoganda. Kikiwa na sehemu nyeupe na nyingine yenye rangi ya njano kidogo, labda mafuta yaliyotengana. Inaonekana kama hatua ya kutangeneza jibini la nyumbani au bidhaa nyingine ya maziwa.

Ng'ombe anashiriki katika ukamuaji wa maziwa kwa kutumia mashine. Maziwa yakikusanywa kwenye chombo kikubwa cha chuma.

Mtu anaoenakana akichambua mahindi yaliyokauka akiwa ameshikilia ugunzi moja mkononi huku mengine yakiwa yamekusanywa chini na pembeni yake.

Huu ni mkungu wa ndizi zilizoiva vizuri zikionyesha rangi ya manjano angavu ishara ya utamu na utayari wa kuliwa. Zimepangwa kwa ustadhi zikiwa zimeungana kwenye kikonyo kimoja zikisisitiza asili yake na urahisi wa kuzishika.

Mkono wa mtu mweusi unaonekana ukigomboa ndizi. Chini yake maganda ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi yanaonekana.

Ndama wawili wenye rangi ya kahawia wanaonekana wakitembea kwenye njia nyembamba kama vile barabara ya kupakia au njia ya kuogesha dawa.

Mwanamke anaonekana akiwa ameketi kwenye shamba la mahindi na karanga, akitabasamu kwa furaha, amevalia nguo nyeusi, mandhari yanaonyesha mimea mingi ikionyesha mazingira ya kilimo.

Ng'ombe kadhaa wanakula nyasi ndani ya zizi lenye paa la chuma. Mifugo ya chakula cha mifugo imewekwa mbele ya ngombe hao.

Mizigo mingi ya ndizi mbichi imerundikana chini huku magari mawili ya mizigo yakiwa yamebeba ndizi nyingine nyuma yake kuashiria soko au kituo cha usambazaji wa ndizi.

Ng'ombe kadhaa, weusi na weupe wamesimama ndani ya banda lenye paa la chuma, karibu na chombo cha maji.

Watu kadhaa wamejikusanya karibu na rundo kubwa la ndizi zilizovunwa zikiwa zimetandazwa chini. Ndizi hizo zinaonekana kuwa ndefu na kijani kibichi zikionyesha kuwa ni ndizi mbichi tayari kwa matumizi au usafirishaji.

Huu ni mkusanyiko kubwa wa malisho au mazao ya kilimo yaliyokusanywa shambani yakionekana kama rundo kubwa. Watu kadhaa wamesimama karibu na rundo hilo.

Watu wawili wanaonekana wakishughulikia maziwa, wakimimina kutoka vyombo vikubwa vya kijani na manjano kuingia kwenye ndoo ya chuma nje ya jengo linaloonekana kama kituo cha usindikaji wa maziwa au sehemu ya kukusanyia maziwa.

Mtu anaonekana akikamua ngombe kwa mkono akikusanya maziwa kwenye ndoo. Tukio hili linaonyesha shughuli za kawaida ya kilimo cha ufugaji wa maziwa ambapo maziwa hupatikana moja kwa moja kutoka kwa ng'ombe kwa kutumia mbinu za jadi.

Mashamba haya yanaonyesha migomba iliyopandwa kwa mpangilio katika udongo ulioandaliwa vizuri, ikionyesha kilimo cha migomba .

Huu ni mfumo wa kisasa wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa unaoonyesha banda la ng'ombe lililopangwa vizuri na ng'ombe wakiwa ndani ya vizimba maalum.

Mwanaume mmoja aliyevaa nguo nyeupe za usafi, anamwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha alumini ndani ya tangi la chuma.

Rundo la ndizi mbichi zimepangwa vizuri vikionyesha rangi yake asili ya kijani kibichi. Baadhi ya ndizi zimefungwa pamoja kama mkungu huku nyingine zikiwa zimetawanyika karibu.

Migomba mitatu mikubwa iliyojaa ndizi changa inaonekana. Bado hazijakomaa na zina rangi ya kijani kibichi. Kila mgomba umebeba mikungu mingi ya ndizi.

Mashamba haya yanaonyesha mimea ikiwa na majani mabichi na machipukizi yanayokua, mimea hiyo imepangiliwa vizuri kwenye safu ikionyesha mazingira ya kilimo.

Katika banda la ngombe, mwamume mmoja amejikunja chini akiwa amevaa nguo ya kijani kibichi akikamua ngombe mkubwa mwenye rangi ya kahawia na nyeupe.

Wataalamu wa kilimo wakiwa katika mchakato wa kutengeneza mtindi wakiwa wamevaa sare maalum za usafi na viatu vyeupe. Mmoja anachanganya maziwa kwenye chungu kikubwa akisimamiwa na mwingine, huku watatu akifuatilia kwa makini hatua za uzalishaji za bidhaa za maziwa.

Mazingira haya anaonyesha eneo lenye mimea mingi hasa migomba na sehemu ya paa la nyumba au jengo jingine, inaonekana kama eneo la mashambani au la makazi yenye mimea mingi.

Mkono wa mtu unashikilia mkungu mkubwa wa ndizi zikiwa zimechanganyika rangi ya kijani kibichi na manjano. Baadhi ya ndizi zimeiva na kuwa za manjano huku nyingine zikiwa bado mbichi na zenye rangi ya kijani.

Mkonge wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zimeninginia kwenye ugomba wake zikionyesha ukuaji wake wa asili. Majani mapana ya mgomba wa ndizi yanaoenekana pembeni yakizunguka matunda hayo.

Mtu aliyevaa mavazi ya manjano na kinyunyizio cha mgongoni, ananyunyuzia dawa ng'ombe mweusi na mweupe labda kwa ajili ya kudhibiti kupe au wadudu wengine, ng'ombe huyo anasimama ndani ya banda la mifugo lililojengwa kwa mbao.

Mwanaume anakamua ng'ombe wa maziwa, akikusanya maziwa kwenye ndoo nyeupe. Ng'ombe huyu anaonekana kuwa katika zizi huku ng'ombe mwingine akionekana nyuma yake. Mwanaume huyu amevalia nguo za kijani kibichi na anaonekana kuwa makini katika kazi yake ya kukamua maziwa.

Mtu ameketi chini akikamua ng'ombe, akikusanya maziwa kwenye ndoo ya samawati. Mandhari yanaonekana kuwa ya vijijini, na kuna miti na miamba kwa nyuma.

Wafanyakazi wawili wanawake wakiwa wamevalia sare nyeupe na barakoa wanaonekana wakishughulikia bidhaa za maziwa katika chombo kikubwa. Nyuma yao wanaume kadhaa wamesimama na kuna ndoo za chuma na vifaa vingine, vinavyoashiria mazingira ya kiwanda kidogo cha kusingika bidhaa za maziwa.

Shamba hili linaonyesha mimea ya mahindi ambayo baadhi yake inaonekana kuathiriwa na wadudu waharibifu au upungufu wa virutubisho kama inavyoonekana kutokana na majani yaliyoharibika.

Mwanaume amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi zikiwa zimerundikwa chini. Nyuma yake kuna mimea mingine ya ndizi na miti.

Shamba kubwa la migomba linaonekana likiwa na ndizi nyingi zilizokomaa na zilizochanga zikining'inia kutoka kwenye migomba mirefu, ardhi inaonekana kuwa na udongo mwenye rotuba, huku kukiwa na mimea mingine na miti kwa umbali.

Mwanamke anakamua ngombe akikusanya maziwa kwenye ndoo ya samawati na mistari mieupe, amevaa shati la rangi ya chungwa na kijani na kitenge cha mistari, ngombe ana rangi ya kahawia na maadhari yanaonekana kuwa ya vijijini au shambani.

Mkononi mwa mtu mweusi kuna ndizi mbichi iliyomenywa, nyuma ya mkono huo kuna ndizi zingine ambazo bado hazijamenywa.

Kikapu hiki kilichosokotwa kwa ustadi kinaonekana kimetengenezwa kwa nyenzo asilia na kina umbo la duara lenye mdomo mpana na msingi imara. Ndani yake kimejaa unga mweupe safi unaofanana na ule wa mahindi au mtama ambao huenda umetayarishwa kwa ajili ya kupika chakula kikuu.

Wanawake kadhaa wamekusanyika nje wakifanya kazi kwa bidii. Wengine wamesimama huku wengine wamekaa chini wakiwa wamezunguka bakuli kadhaa zilizojazwa na kitu kinachoonekana kama unga.

Mkono mweusi unashika ndizi mbichi iliyomenywa . Nyuma yake kuna rundo la ndizi zingine mbichi baadhi zikiwa zimenyonyolewa maganda na nyingine zikiwa bado na maganda yake ya kijani kibichi.

Mwanaume amesimama karibu na mti wa mgomba akishika mkungu wa ndizi zilizoiva. Anaonekana akiwa shambani na kuna mimea mingine ya migomba nyuma yake.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zilizopangwa kwa wingi na kushikamana pamoja, zinaonekana zikiwa bado zimeshikamana na shina lake kuu zikionyesha ukuaji wa asili na wingi wa mavuno.

Hili ni duka la maziwa au kituo cha kukusanya maziwa, kuna mitungi mingi ya chuma ya kuhifadhi maziwa, imepangwa mbele.

Waziri wa ushirika na biashara ndogo ndogo anaonekana akifanya ukaguzi wa ubora wa bidhaa kwenye meza labda katika kiwanda cha kusindika maziwa.

Soko limejaa migomba mingi ya ndizi mbichi na watu kadhaa wanashugulika na biashara ya ndizi hizo, wengine wakizipanga na wengine wakiziuza. Mazingira yanaonekana kuwa ya soko la wazi lenye udongo.

Shamba la migomba lenye miti mingi iliyopandwa kwa safu ikiwa na ndizi changa zinazoninginia kwenye mashina. Ardhi kati ya miti inaonekana kuwa nyekundu ikionyesha udongo wenye rutuba.

Mkusanyiko mkubwa wa ndizi umepangwa kwa uangalifu kwenye sakafu ya vigae, zikionyesha rangi yake ya manjano iliyokomaa. Baadhi ya ndizi zimejazwa ndani ya kreti ya plastiki ya kijivu iliyowekwa pembeni.

Kuna watu watatu wamesimama karibu na meza iliyo na vifaa mbalimbali, ikiwemo chupa na glasi labda zinazohusiana na bidhaa au huduma wanazowasilisha.

Mtu aliyevalia kofia ya pikipiki anamwaga maziwa kutoka ndoo ya kijani kibichi kwenda kwenye vyombo vyeupe vilivyopangwa nyuma ya gari. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa eneo la wazi lenye miti michache.

Wanawake kadhaa wanashiriki katika shughuli za kuandaa chakula. Mwanamke mmoja yuko katikati akitumia kijiko kuchota kitu kutoka kwenye bakuli kubwa na kukiweka kwenye bakuli ndogo kadhaa zilizowekwa kwenye sinia.

Ng'ombe anakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine maalum, iliounganishwa na ndoo ya kukusanyia maziwa. Ng'ombe huyo ana rangi nyeusi na nyeupe.

mashamba haya yanaonyesha migomba iliojaa ndizi zilizoiva, zikiwa zimetundikwa kwenye mashina yake. Inaonekana kama shamba la ndizi lenye matunda mengi tayari kuvunwa ama yalio katika hatua za mwisho kukomaa.

Mwanamke anaosha ng'ombe kwa kutumia mpira wa maji, ng'ombe wengine wanaonekana nyuma na pembeni wakiwa wamefungwa au wako kwenye zizi, mazingira yanaonekana kuwa ya shamba au eneo la ufugaji.

Wanaume wawili wanawaosha ng'ombe wawili, mmoja mweusi na mwingine mwekundu na kahawia. Mmoja wa wanaume anatumia bomba la maji kumwagia ng'ombe wa kahawia, wakati mwingine anamsugua.

Mkusanyiko mkubwa wa ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi, zimepangwa kwa wingi, zikionyesha mavuno mengi au soko la mazao.

Mkono unashika jani la mmea wa mahindi ambalo lina mashimo na uharibifu unaoashiria shambulio la wadudu au magonjwa.

Mwanamke anaandaa ndizi mbichi shambani, akiwa ameketi karibu na rundu la maganda na kikapu kilichojazwa ndizi zilizomenywa, maandari yana migomba mingi ya ndizi

Mwanamke anatabasamu huku akikamua ng'ombe, akikusanya maziwa kwenye chupa, ameketi chini karibu na ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi. Madhali ya nyuma yanaonyesha eneo lenye nyasi.

Mtu amesimama karibu na mitungi mikubwa ya maziwa, akionekana akichakata au kuandaa maziwa. Nyuma yake kuna lori la kubebea maziwa lililopakia tanki kubwa la chuma, likiwa limeegeshwa karibu na jengo.